Watu mbali mbali wakiwa wametawanyika, wengine wameketi chini, wakiwemo wanadada wawili wakiwa wanatumia tarakilishi ambayo imewekwa juu ya meza mbele yao, kutumia kuwasiliana kutuma ujumbe.

Mjengo mkubwa unaonekana kama kanisa juu yake ukiwa umewekwa alama ya msalaba, huku watu wamesimama kwenye barabara na magari yakiwa yanapita maeneo haya. Kuna maandishi yameandikwa kwenye ukuta, "Vijay Optician" huku.

Kwenye afisi mnao watu watatu, wawili wakiwa wamevalia mavazi meusi wanatazama tarakilishi. Pembeni ni mama mmoja aliyekaa kwenye kiti na kuwatazama.

Kwenye mazingira ya sokoni kukiwa na bidhaa tofauti zinazouzwa maeneo hapa ikiwemo viatu. Watu wanaonekana wakiwa watembea. Mwanamke mmoja aliyepanda tuktuk tayari akiwa anaendeshwa.

Kwenye mazingira ya ofisi iliyojaa viti v𝑖ngi vya chuma, watu ambao wamevalia mavazi meusi mbele yao kukiwa kuna tarakilishi, kuna wengine wamesimama tayari kupokea huduma.

Mwanamke mmoja aliyejifunga kilemba kwenye kichwa chake yuko karibu na maandishi yanayosomeka, Kite Surfing Water huku wanaume na watoto wakiwa kwenye maji ya bahari wengine waonekana wakicheza, mandoo pia yaonekana kwa mbali.

Watu wakiwemo wanawake kwa wanaume wameketi wakipekua simu zao kwenye hoteli. Maji ya bahari yanaonekana kwa mbali. Viti vingine na meza. Kuna minazi inayovutia.

Msikiti mkubwa uliyojengwa na kupakwa rangi nyeupe kila mahali ubaghuni mwake, kuna maandishi yaliyoandikwa Majid Kons. Watu wa dini ya Kiislamu uja mahali hapa kumuabudu Mungu pia kuna madirisha makubwa mazuri.

Kwenye mazingira ya bahari ufuoni, pamejengwa vibanda vilivyoekezwa paa la makuti na mtu mmoja aliyevalia kaptura na t-shirt ya rangi ya samawati, anatembea na mkono mfukoni.

Mazingira haya ni ya mchanga wa baharini ulio na taka taka juu yake. Mwanamme mmoja aliyevalia shati la rangi ya samawati na kaptura ndogo ameonekana akiwa ameshika mfuko kwenye mkono wake, nyumba za makuti zinaonekana.

Kwenye mazingira ya baharini mawingu meupe yametanda kwenye anga huku watu wakionekana kwa mbali, dau moja limesimama kwenye maji, mchanga umetandizwa vizuri na unavutia na kupendeza, takataka nyeusi zinaonekana.

Feri kubwa iliyo kwenye bahari, hutumiwa kuvukisha watu na magari, kutoka sehemu moja hadi ingine. Imejaa sana, iko katika rangi nyeusi na huenda polepole.

Kwenye mazingira ya baharini, mawingu meupe na madogo yametanda kwenye anga huku takataka zilizo rangi nyeusi zimesambaa kwenye mchanga wote. Maji yaliyo masafi tena mazuri.

Kwenye kusanyiko hili ni wanawake weupe kwa weusi wa dini ya kiislamu baadhi yao wameinua mikono na kupiga magoti wanaabudu katika chumba hiki.

Kwenye mazingira ya ofisi, kwenye ukuta kumeandikwa maandishi yaliyo katika rangi nyeupe yanayosomeka; NSSF services. Mwanaume mmoja ameshika tarakilishi, huku mwingine akionyesha mwanamke mlango.

Kwenye mazingira ya bahari ,maji yaliyo na mwonekano wa rangi ya samawati. Ni wakati wa jioni miale ya jua inaangaza kwenye maji hayo na yanapiga kwa mawimbi makali.

Kwenye mchanga wa bahari, kuna takataka nyeusi zimeenea kila mahali. Mbele yake kuna kinyumba kidogo kina dirisha kubwa na pia kimepakwa rangi nyeupe. Juu yake kuna makuti pia kuna minazi kando yake.

Mawingu yametanda kwenye anga ilio rangi ya samawati, yaliyo meupe, kwenye barabara kukiwa na tukutuku mbili yenye rangi ya njano zinapita huku magari yakiwa yamesimama pia na watu wakipita kutoka sehemu moja hadi ingine.

Jaji mkuu wa taifa la Kenya kwa jina Martha Koome amesimama huku mbele yake kukiwa na kipaza sauti tayari kuwahutubia wananchi amevalia miwani kwenye paji la uso wake pembeni kuna maandishi yanayosomeka, Justice .

Nyumba moja ambayo imezungushwa makuti juu huku ikiwa imepakwa rangi nyeupe mchanga uliyo mzuri umetandika vizuri huku miti ya minazi iliyo rangi ya kijani ikiwa imemea kando yake.

Kwenye mazingira ya bahari, ufuoni upo mchanga juu yake ukiwa ni uchafu ulioletwa na maji na mbele yake ni miti ya minazi na nyumba kubwa nzuri.

Kwenye mazingira ya barabara magari yamesimama tayari kuwabeba abiria kutoka sehemu moja hadi ingine. Kando yake kuna magℎ𝑜rofa yaliyopakwa rangi nyeupe pia pamoja yako na madirisha mengi na waya za umeme zinapita sehemu hii.

Kwney ukuta kimebandikwa kibao chenye taarifa kama zifuatavyo" THIS CHURCH WAS CONSTRUCTED THROUGH THE PRAYERS AND OFFERINGS OF THE MEMBERS OF THIS CHURCH AND WITH SUPPORT FROM SAMSOOSAN CO. LTD."

Nyumba kubwa na nzuri inayovutia na kupendeza ikiwa imepambwa na mapambo mengi, mwanaume mmoja aliyevaa walai kichwani mwake amekana kwa mbali akiwa amesimama kwenye mlango huku kwenye ukuta kukiwa na saa.

Mawingu meupe yametanda angani huku ndege Moja ikiwa imesimama inayoitwa kwa jina la Fishport inatumiwa kubeba mizigo kutoka pande Moja hadi nyingine kwa kutumia anga, pia kuna wanaume wanne wamesimama nyuma.

Nyumba aina ya ghorofa iliyojengwa zamani. Ikona milango mikubwa na madirisha makubwa tena mengi. Mbele yake kuna miti mirefu iliyosimama yenye rangi ya majani na pia kuna watu wawili wamesimama kando yake.

Mwanaume mmoja akiwa kwenye msikiti amesimama mbele ya watu wanaomsikiliza. Kuna kiyoyozi juu yake pia kuna taa. Kando yake kuna mlango unaovutia na kupendeza. Pia kuna switch kati yake.

Kundi la watu, wakiwemo wanaume watatu walioketi mbele ya nyumba iliyojengwa kwa mabati. Wameshika kalamu mikononi mwao huku, wakiwa wanajaza karatasi. Msichana mmoja alishika kiuno chake amesimama mbele yao.

Kwenye anga iliyotanda rangi ya samawati, mawingu makubwa yaliyo katika rangi nyeupe huku watu wakiwa wamesimama ndege moja kubwa iliyosimama yenye madirisha mengi tayari kuwasafirisha.

Mawingu meusi na meupe yametanda kwenye anga, huku ndege kubwa ya rangi nyeupe ikiwa imesimama pia ina maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyekundu yanayosomeka Kenya Airways. Kuna watu wamesimama mbele yake.

Kwenye barabara iliyojengwa na magalana kando yake ni nyasi na maua yaliyo na rangi ya kijani, ikiwa mbele yake ni nyumba inayo na kuta mweupe na paa lililoekezwa kwa makuti.

Kwenye chumba kunayo meza ya rangi ya zambarau na watu wawili, mmoja mwanamke na mwingine mwanaume aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe na kushikilia kidole na kuweka kwenye karatasi.

Kwenye mji ulio na maghorofa mengi yaliyopakwa rangi nyeupe na samawati. Barabara iliyo katikati ya mji huo kuna magari mengi huku kundi ya watu wakiwa wanapita.

Kwenye mazingira ya baharini, mchanga unaonekana umetanda tena ni mzuri na msafi unakuvutia. Huku jiwe kubwa ambalo nyasi zimemea juu yake, miti ya minazi iliyo katika rangi ya kijani inaonekana na watu wakiwa wanapita maeneo hayo.

Wanawake wawili waliovalia mavazi meusi na kujifunga hijabu, mmoja wao amekunja mikono na kuangalia upande wa kushoto ingali mwingine anaangalia uande wa kulia.

Maandishi yaliyo kwenye barua yameandikwa kwa rangi tofauti yakiwemo nyeusi, nyeupe, samawati na nyekundu yanayosomeka, The Salvation Army Mombasa Central.

Kwenye mazingira ya bahari ufuoni zipo takataka zilizoletwa na maji na kando yake ni vibanda vilivyojengwa kwa aina ya mwavuli na kuwekezwa paa la makuti, miti iliyo na rangi ya kijani inaonekana pamoja na minazi.

Kwenye jumba kuu lenye marembo ya kupendeza. Ukutani ni saa mbili zilizobandikwa, na mbele yake ikiwa ni kiyoyozi cha rangi nyeupe.

Watu watatu waliovalia mavazi ya kitamaduni, ikiwemo kitenge cha rangi ya samwati na nyeupe, tisheti nyekundu wapo wanapiga ngoma na wanatazama mbele.

Mawingu meupe yametanda angani huku feri mbili zenye madirisha mengi pia zimepakwa rangi ya samawati na nyeupe, zikitumiwa kusafirisha watu kutoka ng'ambo moja hadi nyingine kwenye bahari.

Kwenye barabara kuu kuna watu, wakiwemo wanaume na wanawake, wakiwa katika shughuli zao. Wameshikia bidhaa tofauti mikononi mwao, magari pia yameegeshwa kando. Magorofa marefu yaliyopakwa rangi nyeupe na samawati inavutia.

Mazingira ya ofisi yanaonyesha kuwa mazuri yamepambwa na kupendeza huku tarakilishi zilizowekwa juu ya meza, kuna wanawake wawili waliovalia barakoa kwenye uso wao huku mwanaume aliyevalia suti rangi ya samawati amesimama.

Kwenye ufuo wa bahari, kuna watu wawili wanatembea kwenye mchanga. Vitanda vimepakwa rangi ya samawati, kuna nyumba ndogo imeekezwa makuti juu, minazi imejaza madafu, pia na miti kando yake

Kwenye mazingira ya bahari yako maji mengi na watu wakiwa wanatembea kwenye ufuo, mwanaume mmoja ameshikilia rake na kusafisha uchafu, kando yake ni miti ya minazi na nyumba iliyojengwa kwa ukuta wa rangi nyeupe.

Mazingira mazuri yanayovutia na kupendeza kukiwa na bustani, miti mirefu inayozunguka mahali hapa pia kuna nyasi zilzotandaa na kukatwa vizuri. Kuna kinyumba kilicho na mabati madogo.

Mwanamume mmoja ambaye amesimama ameshika Biblia mkononi mwake, amevalia suti ya rangi ya samawati na miwani kwenye paji la uso wake. Nyuma yake kuna bendera mbili za rangi ya Kenya. Pia kuna maandishi yameandikwa, "Republic of Kenya".

Msikiti mkubwa uliojengwa vizuri na kupambwa unavutia, mixunguko n ukuta uliokuwa n madirisha makubwa na mazuri umeoakwa rangi nyeuoe pia kuna miti kando kando yake. Watu huja kuomba Mungu.

Kwenye jumba kubwa linavutia na kupendeza, kuna maandishi yameandikwa kwa rangi nyeupe yanayosomeka, National Museum Of Kenya Lamu Museum. Watu huja katika makavazi hii kuona historia ya mambo ya zamani.

Wanawake wengine wakiwa wamesimama, mmoja akiwa ameketi. Wameshikilia makaratasi mikononi mwao, wamevalia mavazi ya rangi tofauti tofauti, wamekuja kujiandikisha. Pia kuna mwanaume mmoja amevalia gauni jeusi mbele yao.

Kwenye mazingira ya baharini, mchanga ulio mzuri na msafi umeenea huku miti mirefu ya minazi, iliyosheheni rangi ya kijani ikiwa imezunguka nyumba zilizojengwa kutumia makuti.

Mazingira yanayopendeza na kuvutia zaidi. Kuna watu wawili mwanamke kwa mwanaume wamevalia nguo za kitamaduni wakitembea kwa taratibu. Kando yao kuna nyumba iliyojengwa kwa mawe pia juu mabati.

Mazingira yanayovutia na kupendeza, yamizungukwa na miti iliyo katika rangi ya kijani. Huku miti aina ya minazi, ikiwa imesimama mbele ya kidimbwi chenye maji ya rangi ya samawati.

Bango kubwa lililogongewa kwenye mti liko na maandishi yanayosomeka, "congo mostly welcome all",yameandikwa kwa rangi nyeupe. Pia kuna dumu kando yake linalosomeka,"Bidii bado foundation," na manyasi.

Kwenye barabara iko tukutuku yenye rangi ya njano na juu yake nyeusi ndani yupo dereva na mbele yake ni jengo kubwa lililo andikwa Stanbik Bank.

Wanawake watatu wa dini la Kiislamu wakiwa wamevalia mabuibui mieusi mwilini mwao huku wameficha nyuso zao kutumia hijabu kwenye vichwa vyao. Wanavutia na kupendeza, wamesimama.

Kwenye mazingira ya bahari lipo boti lililolala chini ya mchanga na mbele yake yake ikiwa na ikbao cha mchoro wa kasa. Baadhi ya maneno yafuatayo ni kama haya" DIAMONDS LEISURE BEACH & GOLDEN RESORT, SEA TUTTLE NEST, RELOCATION SITE"

Kwenye mazingira ya ofisi, tarakilishi inaonekana, watu wanaume kwa wanawake wakiwa wamevalia mavazi spesheli, mwanapolisi mmoja amesimama tayari akitaka kupokea huduma mahali.

Waumini wa dini la kiislamu walioketi chini wakiwa wamevalia mavazi yenye rangi tofauti tofauti na kufunika vichwa vyao kwa kilemba, mwanaume mmoja amesimama tayari akiwahutubia na kufunza wengine huku amevalia.

Mchanga ni mzuri na msafi unavutia hauna takataka yoyote. Maji ya baharini yametulia huku kukiwa na mawimbi kidogo, watu huja mahali hapa kuogelea na kuvua samaki wengine wakijifurahisha.

Kundi la watu likiwa limekusanyika mahali hapa. Kuna tarakilishi zimewekwa juu ya meza, wakiwa wako mahali hapa kupokea huduma. Wamevalia mavazi tofauti tofauti. Pia kwenye ukuta kumeandikwa maandishi, Huduma Kenya.

Bango moja iliyowekwa kwenye barabara. Kiko na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya samawati yanayosomeka Mombasa Africa Gospel Church AGC, Sunday service 10 To 21.

Wakati wa asubuhi. Jua linaonekana kuwa limepambazuka kwenye anga, huku mawingu yakionekana kutanda. Mtu mmoja kwenye bahari anaonekana kwa mbali akiwa anaogelea.

Kwenye anga mawingu meupe yalio madogo yametanda huku mti mrefu wa minazi ukiwa umesimama mbele ya dau moja. Nyasi zilizo katika rangi ya kijani zimetembea na kuzagaa kwenye mchanga ulio mweupe huku takataka nyeusi zikionekana juu yake.

Kwenye mazingira ya bahari, maji yametulia na pia yako katika rangi ya samawati. Watu wengi wakiwemo wanaume kwa wanawake, watoto wadogo kwa watu wazima wamekuja kuogelea, wengine wakishukia parashuti.

Kwenye mazingira ya bahari maji yakiwa ni mengi na yametulia, chombo cha kusafiri kinachoitwa feri ,kikiwa kimebeba watu wengi pamoja na magari na kina safirisha kutoka sehemu moja hadi ingine. Mawingu.

Arthi iliyogawanywa kwa sehemu nyingi yako maghorofa ndani yake na nyumba zenye paa ya zambarau ikiwa umetanda miti ya rangi ya kijani mbele yake ni bahari.

Kwenye mazingira ya bahari. Kwenye mchanga kuna takataka nyeusi zilizo kwa tapakaa kila mahali. Huku maji yakiwa yametulia, mawimbi madogo yakaonekana kwa mbali, ni meupe na masafi yanavutia na kupendeza.

Kwenye mazingira ya barabara, gari moja kubwa na ndefu lililo na magurudumu mengi limebeba mzigo nyuma yake uliofungwa karatasi jeusi tayari kusafirishwa.

Kwenye mazingira ya barabara magari yaliyo katika rangi nyeupe yameegeshwa kando ya nyumba kubwa inayovutia na kupendeza huku mwanamke wa kizungu akiwa anatembea na mwanamume mmoja aliyebeba mkoba nyuma yake huku akiwa anaenda.

Kwenye barabara ipo tuktuk iliyo na rangi nyeusi ikiwa inapiga kona ya upande wa kulia. Mbele kabisa yapo magari mawili na juu yake ni miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani.

Kwenye anga iliyotanda rangi ya samawati, mawingu meupe yanaonekana huku ndege iliyosimama iliyoandikwa, 'Jambojet.com' yenye madirisha mengi.

Kwenye anga iliyo rangi ya samawati mawingu meupe yanaonekana kwa mbali, maji ya baharini yaliyotulia, mchanga mweupe unaonekana kuvutia na kupendeza kando yake kukiwa na miti iliyosheheni rangi ya kijani.

Kwenye uwanja zipo nyasi za rangi ya kijani na ndege ya rangi nyeupe mtu aliyevalia kiakisi ya rangi ya kijani anaonekana kuelekea kwenye ndege.

Kwenye lango kuu kuna nguzo mbili zilizopambwa na kupendeza. Zimepakwa rangi nyeupe kando yake kukiwa na maandishi yanayosomeka, Southern Palms huku taa zikiwa zimewekwa juu yake, pia miti ya minazi iliyo katika ya rangi ya kijani imezunguka maeneo.

Kwenye mazingira ya baharini jiwe kubwa linaonekana kuwa jeusi lina nyasi zimemea juu yake huku miti ya minazi iliyo katika rangi ya kijani kibichi iliyo kando, taka taka zilizotapakaa kwenye mchanga.

Kundi la watu wakiwemo wanaume kwa wanawake, wamevalia shati za mikono mifupi zenye rangi ya samawati. Wameinua mikono juu huku wengine wakiwa wanashangilia kwa furaha sana.

Ufuoni wa bahari mchanga unaonekana kuwa msafi na umetandazwa vizuri. Pia kuna takataka nyeusi zinazoenea kila mahali. Minazi mirefu, nyumba ndogo. Pia kuna miti ya majani iliyo kando.

Kwenye boma ipo nyumba ndogo iliyojengwa kwa ukuta wa rangi nyeupe juu ikiwa ni paa la makuti nyuma yake zipo ngazi na taa linaonekana nyuma ya mnazi.

Maji ya bahari hii yaliyo katika rangi ya samawati yametulia kabisa. Wavuvi wakiwa kwenye ngalawa na mashua, wanavuka kutoka sehemu moja hadi nyingine, wengine wakivua samaki kutumia chakula.

Kwenye mazingira ya maji mengi, kipo chombo kinachotumiwa kusafiria ndani kikiwa hakina watu, juu angani iliyosawiri rangi ya samawati yapo mawingu meupe lakini kidogo.

Kwenye ufuo wa bahari yapo maboti na watu wanaoogelea, ngamia yupo mbele akiwa amebebeshwa mizigo na mwanaume ameshikilia kumvuta ilikumwongoza.

Kundi la watu wakiwemo wanaume kwa wanawake, wakiwa kwenye bahari tayari wakivukishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa kutumia mashua iliyo karibu na huku wakiwa wamevalia mavazi ya rangi tofauti.

Rais mstaafu wa taifa la Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta akiwa amevalia suti nyeusi. Amesimama karibu na mke wake Margarette Kenyatta, mbele ya majudge huku akihutubia wananchi.

Hii ni mazingira ya bahari. Ufuoni yupo mtu mmoja aliyevalia mavazi ya kitamaduni ya Kimaasai na kando yake ni vibanda viliyoekezwa paa la makuti. Minazi inajitokeza kwa wingi.

Kwenye ofisi ya kiserikali, wamo wafanyakazi waliosimama na wana majadiliano. Nyuma ya ukuta baadhi ya maneno yaliyoandikwa ni kama yafuatayo, "Towards service excellence Huduma Kenya."

Bango moja lililo katikati ya barabara hukulikiwa limezungukwa na miti inamaandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya kijani yanayosomeka, "Krapf Memorial Museum Rabai, Open daily 8am to 6pm."

Mazingira ya ofisini, kwenye kabati kuna faili iliyo katika rangi ya samawati. Huku kukona tarakilishi, watu wawili wadada, mmoja akimhudumia mwengine aliyeshika karatasi.

Kwenye anga iliyotulia na pendeza, kuna ndege inayoonekana kwa pale ikiwa imepaa kusafirisha watu, huku maji ya baharini yakiwa yametulia. Miti aina ya kijani imezunguka mahali hapa na kufanya kuna.

Kwenye mazingira ya bahari iliyozungukwa na nyumba za maghorofa huku chombo cha usafiri kinachoitwa feri kikiwa kimebeba watu na magari; kinachosafiri kwenye maji tayari kuwavukisha ng'ambo moja hadi ile nyingine.

Kundi la watu wakiwemo wanaume kwa wanawake, wengine wakiwa wamesimama huku wengi wakiwa wameketi. Kuna mwanamume mmoja amepewa huduma na msichana aliyevalia miwani kwenye paji la uso wake.

Kwenye anga kuna mawingu meupe yametanda, mti wa mnazi ukionekana nyuma ya msikiti mkubwa uliopambwa na kupakwa rangi nyeupe na ya kijani. Watu wa dini ya kiislamu huja mahali hapa kwa ajili ya kumwomba na kumwabudu mwenyezi mungu.

Kanisa kubwa lililojengwa na kuvutia limezungukwa na miti kila upande, kwenye mlango kuu kuna maandishi yaliyoandikwa katika rangi ya kijani na nyeupe yanayosomeka "SEVENTH DAY ADVENTIST CHURCH, KIZINGO."

Kwenye dhehebu ya kiislamu msikitini wapo wanaume waliojaa wengi wao waliovalia kanzu za rangi nyeupe na vichwani mwao wakiwa na walahi.

Mazingira yanayovutia na kupendeza, huku miti ya minazi ikionekana. Kuna taa jeupe linalowaka, nyasi zilizokatwa vizuri huku wanawake kwa wanaume wakiwa kwenye soko wakiuza nguo.

Mashabiki wakiwa kwenye uwanja wa mpira, wanawake kwa wanaume, wakiwa wameshikilia maandishi yanayosomeka Gor Mahia. Wanaonekana wakiwa na furaha katika mahali hapa. Wamekuja kushangilia mchezo huu.

Rais wa tani wa Jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto, anatoka kwenye jumba akiwa pamoja na Martha Koome mwanasheria na nyuma yake akiwa na askari.

Kwenye mazingira ya barabara, gari ya moshi iliyosimama. Iko na mabehewa tofauti na madirisha ubavuni mwake. Kuna nyumba zilizojengwa karibu yake, na miti ya kijani imezunguka maeneo hayo.

Kwenye mazingira ya bahari ipo nyumba iliyojengwa kwa umbo zuri juu yake ikiwa na paa la makuti na mbele yake ni minazi inayoonekana ikiwa na kijani kibichi.

Lori kubwa limesimama likiwa limebeba konteina kubwa nyuma yake ya rangi nyeupe imeandikwa low carbon emision , pia iko na matairi mingi. Kando yake kuna konteina nyingi zilizowekwa mahali pamoja.

Kundi la watu waliovaa mavazi ya sare, yaliyo katika rangi nyeupe. Huku mwana polisi akiwa amesimama kando yao. Mbele yao kuna bustani nzuri ya maua, inayovutia na kupendeza.

Kwenye jumba la kihistoria la zamani lililochanika limezeeka, juu yake ni bendera ya Kenya iliyo na rangi zifuatazo nyeusi, nyeupe, nyekundu na ya kijani.

Kwenye mazingira ya baharini mawingu yanaonekana kwa mbali yakiwa katika rangi nyeupe na nyeusi yametanda kwenye anga huku maji yaliyojaa mawimbi yakiwa rangi nyeupe.

Jaji mkuu wa taifa la Kenya anaitwa jina Martha Koome, amesimama akiwa amevalia vizuri na kupendeza. Mbele yake kuna kipaza sauti tayari kuwahutubia wananchi walio mahali hapa.

Wasafiri walio wengi wakiwemo wanawake kwa wanaume wakiwa wamesimama mbele ya gari ya moshi iliyo na madirisha mengi yamepakwa rangi ya kijani na nyekundu kwenye ubavu wake.

Kwenye chumba hiki yupo mwanaume alipiga magoti juu ya mkeka. Amevalia kanzu ya rangi nyeupe na walahi kichwani mwake, anaabudu kwenye msikiti.

Kwenye ufuo wa bahari mazingira yanapendeza na kuvutia. Mchanga umetandazwa vizuri. Mwanamume mmoja anatembea kwa madaha, miti ya minazi iliyo kando yake inavutia ikiwa imejaza, pia iko rangi ya kijani.

Lori kubwa linaloitwa Simpet limebeba konteina nyuma yake iliyoandikwa maandishi na S. Mwanaume mmoja amesimama na kuegemeza mkono wake kutumiwa kusafirisha mizigo mikubwa na midogo.

Kwenye mazingira ya bahari kunazo boti mbili zinaelea kwenye maji ya rangi ya samawati, na kando yake ikiwa na miti mingi iliyoshinikiza rangi ya kijani

Mwanaume mmoja anaitwa Kipchumba Murkomen ni waziri katika nchi ya Kenya. Amevalia suti na saa mikononi mwake kuna maandishi yalityoandikwa HAPPY IDD-UL-AZHA CELEBRATION, wishing our muslim brother .

Kwenye mazingira ya baharini, mawingu yanaonekana kuwa yametanda angani, nyeupe, huku mwanamme mmoja akiwa anatembea. Maji yanaonekana yametulia. Kwenye mchanga uchafu umetapakaa kila mahali.

Kwenye mazingira ya baharini, mchanga mzuri na msafi unaoenea kila mahali huku takataka nyeusi zikiwa zimetapakaa. Nyumba ndogo iliyoekezwa makuti inaonekana kwa mbali, huku miti aina ya minazi pia ikiwa.

Kwenye mazingira yenye maji mengi, wamo watu wanaotembea kuelekea upande wa mbele, na nyuma yake ni magari ya rangi nyeupe. Kando yake ipo miti kwa umbali, yenye rangi ya kijani kibichi.

Meli nzuri tena kubwa na ya kuvutia imeegeshwa kwenye maji ya baharini. Ubavuni mwake imepakwa rangi nyeupe na samawati. Iko na madirisha mengi na milango mingi, kando yake kuna nyumba iliyojengwa juu.

Kwenye mazingira ya mji, barabara inaonekana kuwa haina magari mengi yanayopita maeneo haya huku ikiwa katikati ya mji kuna nyumba ndogo zilizokaribu yake pia miti inaonekana kwa mbali kwenye anga mawingu yanaonekana.

Kwenye mchanga wa bahari, upo mguu uliokanyaga na kuonyeshwa vidole pekee yake. Na kivuli cha mguu huo kinaonekana.

Kupitia kwenye kiio ni uwanja wa ndege. Wamo watu watatu waliovalia kiakisi za rangi ya kijani, na ndege inaonekana ikiwa imefunguliwa mlango na mzee mmoja yupo mbele kwenye kigari cha rangi nyeupe.

Nyumba moja iliyojengwa, na kupakwa rangi zinazovutia na kupendeza macho. Imepambwa vizuri, iliyo na madirisha makubwa na mengi, pamoja na milango mikuu. Imezungukwa na miti ya minazi.

Kwenye anga iliyo rangi ya samawati, huku mawingu meupe yakionekana kwa mbali, maji ya baharini yaliyotulia huku mawimbi madogo yakionekana, miti ya minazi iliyo katika rangi ya kijani imesimama, mchanga wa bahari.

Hali ya anga imetanda vizuri, huku kwenye bahari kukiwa kuna feri mbili zinazotumiwa kusafirisha watu kutoka ng'ambo hadi ingine. Ubavuni mwake kuna madirisha mengi na pia zimepakwa rangi ya samawati na nyeupe.

Kwenye mazingira ya bahari, maji yaliyovuma kwa mawimbi madogo yanaonekana. Huku watu waliovaa mavazi mieusi wakiwa wanaoneka kwa mbali, takataka zimetapakaa kwenye mchanga zikiwa katika rangi nyeusi.

Kwenye mandhari ya bahari kunayo miti iliyochaniza rangi ya kijani na baadhi ya vibanda vimejengwa kupitia kutaa la makuti. Kando yake kuna kitanda cha mbao.

Kwenye mji, watu wengi wakiwa wakifanya shughuli zao, magari aina ya matatu yakiwa yanapita kwenye barabara huku nyaya za umeme zikipitia juu yake. Kuna mjengo mkubwa ulio jengwa na kupakwa rangi nyeupe unavutia na mapambo mazuri.

Kwenye jumba kubwa zuri, mbele yake ni nyasi zilizo na rangi ya kijani na magurudumu mawili. Mti ulio na matawi marefu na majani ya rangi ya kijani pia maua yao.

Kwenye mazingira ya bahari, ni masaa ya jioni. Mawingu angani yakiwa yametanda, meusi kwa meupe. Na watu ufuoni wanatembea, ikiwa kando yake kuko na kichaka kilicho na rangi ya kijani.

Mazingira yanayovutia na kupendeza. Nyumba moja iliyopakwa rangi nyeupe, kuna miti kando yake, nyasi za rangi ya kijani zimezunguka mahali hapa. Pia kuna ubao ulioandikwa kwa maandishi meupe inayosomeka, Today's Activities Program .

Kwenye mazingira ya bahari kwa umbali yapo maji yaliyo na rangi ya samawati na kwenye nyumba yenye paa la makuti vipo viti na meza vilivyopangwa kimakundi.

Ndege kubwa ni ya kifahari iliyopakwa rangi nyeupe. Ubavuni mwake imeandikwa maandishi yanayosomeka, "jambojet.com". Iko na madirisha mengi na ambao mbili, pia kuna watu wamesimama kando yake.

Kwenye ukumbi wapo kuna watu wengi ikiwemo mwanamke aliyeshikilia bendera ya Kenya na kiinuwa juu inayo rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na ya kijani.

Kwenye mazingira ya baharini chombo cha usafiri kinachoitwa feri kile ambacho kimebeba magari mengi na abiria, hutumiwa kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine kwenye maji ya baharini.

Kwenye mazingira ya baharini kuna feri mbili zimesimama, moja yao ikiwa imepakwa rangi ya samawati kwenye ubavu na nyeupe. Hutumiwa kusafirisha watu kutoka ng'ambo moja hadi nyingine pamoja na mizigo na magari.

Kontena nyingi za rangi tofauti zimepangwa zikielekea juu, za zambarau na rangi ya kijivu. Baadhi ya maandishi yanayoonekana ni kama; Hamburg Sud.

Gari kubwa limesimama kwenye barabara, liko na maandishi yanayosomeka, "Silent Night" na limewakisha mataa, huku abiria wakiwa wameshuka. Matatu pia inaonekana karibu na mahali hapa.

Kanisa lililojengwa vizuri ikiwa mbele yake kuna mlango uliopakwa rangi ya samawati, pia kuna maandishi yaliyoandikwa, Shiloh Celebration Churches, na juu yake kuna msalaba. Watu huja kanisani kumuomba Mungu.

Waumini wengi wakiwemo wanawake kwa wanaume wamesimama mbele ya kanisa ambapo kwenye ukuta limeandikwa maandishi kwa rangi ya samawati yanayosomeka, "St Marys Pro-Catheral ACK Diocese of Malindi."

Magari mawili yameegeshwa mbele hekalu kubwa, iliyojengwa na kupambwa vizuri, linavutia. Pia kuna miti inayoizunguka. Watu huja mahali hapa, kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumuomba.

Kwenye anga, mawingu meupe na meusi yametanda. Mwanamume mmoja amesimama kwenye boti iliyoandikwa, "Lamu Uber". Amevalia shati ya mikono midogo, tayari kuvukisha watu kutoka sehemu ingine.

Kwenye duka, sahani zilizotengenezwa kwa chuma na plastiki zikiwa zimeekwa juu ya meza tayari kuuzwa huku ndoo, na masufuria na mabakuli yakiwa yanaonekana kwa mbali.

Kwenye mazingira ya bahari yapo maji mengi yanayopiga mawimbi kwa nguvu. Juu angani ikiwemo mawingu yaliyo na rangi nyeupe. Kando ya maji, lipo jiwe kubwa.

Wazee wawili, mmoja wao akiwa amevalia shati ya mikono mirefu nyeupe wameshikilia kalamu wakiwa wanajaza fomu. Kuna mdada amesimama mbele yao akiwa ameshikia mikono yake kwenye kiuno, na wamama wamemzunguka.

Kwenye mazingira yanayovutia na kupendeza, mawingu yametanda kwenye anga yakiwa katika rangi nyeusi. Mwanamume mmoja aliyevalia mavazi ya kimasai akiwa ameshikia mgongo kwenye mkono wake, akitembea kwenye mchanga. Maji ya baharini yanaonekana kuvutia zaidi.

Mchanga wa bahari uliotandazwa vizuri na wa kuvutia macho. Jiwe kubwa la rangi nyeusi iliyo na maua juu yake. Nyumba kidogo kilichojengwa kwa paa ya makuti.

Maji ya baharini yanaonekana yakiwa yametulia, tena yakiwa rangi ya samawati. Mwanaume mmoja ameinama kando yake akiokota chini, huku takataka nyeusi zikiwa zimeenea kwenye mchanga wa bahari kufanya mazingira kuwa dhaifu.

Kwenye mazingira ya bahari maji ya samawati yanaonekana kwa mbali na mbingu vile vile na minazi iliyomirefu ya kijani kibichi, ikiwepo ukuta uliojengwa kutumia mbao zilizopakwa rangi nyeupe.

Kwenye mazingira ya baharini, maji yanaonekana yakiwa yametulia tena yakiwa ya rangi ya samawati kabisa. Nyumba kubwa zilizoekezwa makuti juu, minazi mirefu iliyojaza madafu imezidi mahali hapa.

Mazingira ya baharini yanaonekana kuwa matulivu na yanapendeza sana. Maji ambapo samaki huwa wanaishi yametulia. Mchanga unaonekana msafi na mzuri, huku hakuna takataka juu yake.

Kwenye mazingira ya baharini mtu mmoja anaonekana kwa mbali huku dafu lililotumiwa likiwa tayari limeangushwa kwenye mchanga, watu huja kwenye bahari kwa ajili ya kuogelea na kujifurahisha wengine hucheza na mchanga.

Kwenye maji mengi yenye rangi ya samawati, ipo feri moja kubwa iliyojaa watu pomoni juu na chini ikiwasafirisha. Na mbele yake imo miti yenye rangi ya kijani.

Kwenye ofisi ya huduma Kenya, tarakilishi zilizoekwa ju ya meza zinaonekana huku mwanamke mmoja aliyevalia mbarakoa kwenye uso wake akiwa ameshika kalamu na karatasi akiandika injili.

Mazingira yanayovutia na kupendeza zaidi yaliyo karibu na bahari. Maji yake yameonekana kuwa katika rangi ya samawati, huku mawingu yakiwa yametanda juu. Nyumba inaonekana kuezekwa kwa makuti.

Kwenye mazingira ya bahari kimo chombo kiitwacho boti kinaelea juu yake. maji yanakuja kwa kasi na kutengeneza mawimbi na povu la rangi nyeupe linaonekana.

Juu angani imesawiri rangi ya samawati chini yake ikiwemo minazi kadhaa iliyoshinikiza rangi ya kijani na jumba lililojengwa kwa paa la makuti inaonekana na ukuta uliokwa mbao zilizopakwa rangi nyeupe.

Kwenye mazingira ya maji mengi yapo maboti matatu mojawapo likiwa limeingia watu na wengine wawili wakiwa wamesimama kando ya kifaa hicho.

Mawingu meusi yanaonekana kutanda kwenye anga, huku wavuvi wakiwa kwenye boti na wengine wengi. Maji ya baharini yametulia, wamekuja kuvua samaki. Mchanga wa bahari pia unaonekana kuwa msafi zaidi na unavutia.

Kwenye barabara yenye vidimbwi vya maji kando yake ni nyasi na miti iliyoshinikiza rangi ya kijani na mbele yake ni ukuta wa rangi nyeupe ulioandikwa neno kama hili Jacaranda.

Kwenye bango yenye maandishi yanayosomeka, Al-Baseerah Islamic Academy. Arabic & Secular Rolls Out Entrance Exam Forms. Register Your Child For 2022/2023 Session.

Wadada wawili, waliovalia buibui na hijabu kwenye vichwa vyao na miwani, wameketi kwenye dau, kukiwa kuna mkaka mmoja amesimama nyuma yao akiwavukisha kwenye maji kutoka sehemu moja hadi ingine.

Picha ya mtu inajitokeza kwenye kibao chenye mahandishi kama yafuatayo, "This Book of Supplication Door is Outright written By Hand Of Scribe."

Kwenye anga, mawingu mazuri meupe yametanda na kupendeza. Barabara inayotumiwa na wasafiri kuenda sehemu moja hadi nyinigne inaonekana ikiwa safi na nadhifu. Kando yake kuna miti mirefu aina ya minazi.

Nyumba nzuri yenye kuta zilizopakwa rangi nyeupe, kukiwa kuna viti viwili na meza huku sakafu linavutia na kupendeza. Nyasi zinazotembea kwenye mchanga zikiwa katika rangi ya kijani zinaonekana mbele yake.

Kwenye jengo, wapo watu waliosimama, wakiwa wamevalia barakoa za rangi ya samawati. Mmoja aliyeshikilia simu mkononi mwake wa kushoto, alivalia ya rangi nyeusi. Ukutani mwa nyumba ipo maandishi kama yafuatayo; immigration services control office .

Kwenye mazingira ya barabarani, anga inaonekana kuwa imetanda huku nyaya za umeme zikiwa zimepita juu yake. Kuna maghorofa, kuna tuktuku zinapita na magari, watu pia wakionekana kuvuka kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Anga iliyo katika rangi ya samawati, mawingu meupe yametanda vizuri, yanavutia na kupendeza. Kwenye maji yaliyotulia, kuna miti aina ya minazi mirefu imevuma kwa upepo. Kando yake, kuna kinyumba.

Jua linaonekana kuchomoza kwa mbali, huku mawingu meusi yakiwa yameshawiri kwenye anga. Ndege kubwa yenye madirisha mengi na mbawa mbili inayoitwa, Air Corsic, imesimama huku kando yake kukiwa na gari yenye kichwa cheupe.

Raisi wa Kenya William Samoei Ruto ambaye amevalia shati nyekundu na suruali ndefu na kofia kichwani mwake, ameinua mikono juu huku akionyesha tabasamu akiwa na Raila Odinga.

Kwenye jengo kubwa lililo na madirisha mengi, juu ya paa la mabati kwenye ukuta umebandikwa msalaba wa rangi nyeupe na baadhi ya maneno yaliyoandikwa ni kama yafatavyo, PCEA Makupa Church.

Basi moja lililoandikwa, Cool, likiwa limesimama kwenye barabara kuu, huku miti iliyo rangi ya kijani ikiwa imezunguka. Angani mawingu meupe yanaonekana kwa mbali.

Kwenye uwanja ulio na nyasi za rangi ya kijani lipo goli lililofunikwa na neti na wachezaji wa mpira wa kandanda wakiwa wengi wamevalia jezi ya rangi ya samawati wanakimbia mbio.

Kwenye mazingira ya ofisini kuna wanaume mmoja wao akiwa amevaa koti jeusi na saa kwenye mkono wake, wanaonekana wakiwa wametabasamu huku mkono ukiwa imeshikilia tarakilishi kwa ajili ya kutoa huduma kuna maandishi kwenye ukuta yanayosomeka, Transforming public service delivery .

Kwenye mazingira ya hotelini yaliyo na na bustani nzuri ya maua. Nyumba zilizojengwa na kupakwa rangi nyeupe ziko na paa la makuti juu. Zinaonekana kwa mbali huku zikiwa zimezungukwa na miti mirefu ya minazi, iliyo katika rangi ya kijani.

Wanaume watatu waliovalia shati ya mikono mifupi yenye rangi nyekundu wanashirikia ngoma kupiga kwa ajili ya kutoa sauti pia kuna viti vilivyo na kochi nyeupe.

Nyumba moja iliyojengwa na rangi ya njano inapendeza. Ipo na madirisha kadhaa ya vioo, na ukuta wake uliowekezwa kwa vyuma. Kando yake ni mimea iliyoshawiri rangi ya kijani.

Watu watatu wakiwa wamesimama, ikiwemo Rais wa taifa la Kenya, William Samoei Ruto, Spika wa Bunge, Moses Wetangula, na Jaji Mkuu, Martha Koome, wakiwa wameshikilia vitabu mikononi mwao huku wakitabasamu.

Watu wengi wakiwemo wanaume kwa wanawake walioshikia bendera ya taifa la Kenya. Wanaonekana kuwa wanafurahi sana wakishangilia. Nyuma yao kuna maandishi yaliyosomeka It's Go Wolf.

Kupitia kwenye kioo lipo gari linaonekana la rangi nyeupe na kwenye uwanja baadhi ya watu wanatembea wakiwa wamebeba mikoba na ndege inaonekana kuegeshwa na limefunguliwa mlango.

Gari nyeusi ipo karibu na kando yake ikiwa ni gari nyeupe. Kwa umbali ghorofa mbili zinaonekana na rangi ya kijani iliyoshikizwa iko kwenye miti ya minazi

Kwenye mazingira ya ofisini kuna watu watatu wakiwa wamesimama wengine wakiwa wanatembea kuna dada aliyeshikilia mkono wake kwenye kiuno huku mwingine akishika tarakilishi tayari kuwahudumia wateja wao.

Hekalu kubwa na la kifahari kwa jina la New Dwarikadham Temple limejengwa na kupakwa rangi nyeupe, pia kwenye lango kuu lake kumesimamishwa gari na kuna waya za umeme zimepita juu yake.

Mazingira ya baharini, maji yanaonekana kuwa masafi na meupe huku dau moja lililosimama likiwa limepakwa rangi nyeupe linaonekana kwa mbali. Takataka nyeusi zimezagaa kwenye mchanga.

Ukumbi mkubwa uliozungukwa na majumba marefu ya ghorofa na magari kuegeshwa kando yake kuna watu waislamu waliovalia kanzu nyeupe wakiwa wanamwabudu mungu kwa kuinama.

Hekalu linaloitwa Baps Swaminarayan Temple, limejengwa na kupambwa vizuri, linavutia. Watu huja mahali hapa kumuabudu Mungu. Kwenye mawingu, yanaonekana ikiwa katika rangi ya samawati na nyeupe. Hekalu.

Kwenye chapisho kuna sanamu inayoashiria mwanamke aliyeushika upanga mkononi mwake. Pia kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe yanayosomeka, Internship and attachment policy for the Judiciary May 23, 2023.

Kwenye kikundi cha watu mama mmoja aliyevalia miwani amesimama mbele na tarakilishi akiwa anahutubia. Kwenye meza yake ipo simu na maandishi kama yafuatavyo, Office of the Chief Justice, Judiciary .

Kwenye mji mkubwa, kando yake ni maji mengi yaliyosawiri rangi ya samawati, na feri zinaonekana zikiwa na watu ndani yake kwa ajili ya kuwavukisha.

Mwanamume mmoja aliyevalia suti ndefu na pia kofia kichwani mwake, amesimama na kuegemea ukuta ulio na maandishi no posters yuko na pikipiki ambayo imebeba madafu, pia imeandikwa: private . Usitumie kusafiria kutoka...

Kwenye bango, picha tofauti za watu zinaonekana huku kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya kijani yanayosomeka, Nairobi International Trade Fair, Judiciary.

Nyumba nzuri iliyojengwa na kuvutia, juu yake imeekezwa makuti huku kuta zake zikiwa zimepakwa rangi nyeupe. Wavuni mwake kuna maandishi yanayosomeka," No alcohol" ,pamoja na viti na meza vikiwa mbele yake.

Magari yakiwa kwenye barabara yaliyo na magurudumu mengi. Moja iko na kichwa, limebeba kontena nyuma yake. Nyingine imeandikwa petroleum . Inatumiwa kusafirisha petroli kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Kwenye ufuo wa bahari, kuna takataka juu ya mchanga zinazoenea kila mahali. Kuna nyumba nne zilizojengwa na kuwekezwa makuti juu, pia kuna kahoteli kando yake ambapo watu hutumia chakula na kununua wakiwemo.

Kwenye mazingira ya baharini mchanga unaonekana kutandazwa vizuri tena ni msafi unavutia na kuna kupendeza, watu wawili wanaonekana kwa mbali huku miti ya minazi ikiwa imezunguka kwote.

Kwenye anga iliyo rangi ya samawati, mawingu meupe madogo yanaonekana kwa umbali huku watu walioketi kwenye dau wakiwa wanavuka kwenye maji ya baharini wengine wakiwa wanaogelea.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti ameshikilia kipaza sauti kwenye mkono wake, anaonyesha kutabasamu kwenye uso wake huku kuna bango nyuma yake yenye maandishi yanayosomeka, "Milimani High Court, Civil Division."

Kwenye mazingira ya baharini, kuna jiwe kubwa jeusi linaloonekana. Huku miti midogo ikiwa imemea juu yake. Mchanga unaonekana kuwa umetandazwa vizuri, pia ni mweupe unavutia, huku minazi ikionekana kwa mbali.

Bustani nzuri inayovutia na kupendeza, kuna maua ya kila rangi yameenea kila mahali, mataa mazuri yaliyopangwa vizuri yanamulika kila mahali, pia kuna nyumba kubwa inayopendeza.

Kwenye mazingira ya baharini kuna watu wawili mmoja amevua shati mwingine akiwa hajavua. Wanatembea kwenye mchanga wa baharini huku wakiwa wameshika vitu mikononi mwao. Mti wa mnazi ulio mrefu unaoneka huku maji ya baharini yaliyo katika rangi ya samawati.

Feri mbili zinazo tumiwa kuvukisha watu kutoka ngambo moja hadi ingine, ziko na madirisha mengi. Watu wanaonekana kwa mbali na pia pamoja na magari imepakwa rangi ya samawati na pia kwenye wingu yanaonekana yakiwa rangi nyeupe.

Kwenye anga iliyotanda rangi ya samawati, mawingu yaliyo meupe yanaonekana kwa mbali huku msikiti mmoja uliojengeka na kupambwa vizuri wenye madirisha mengi na mapambo yanayovutia. Nyayo za umeme zikiwa zimepita juu yake.

Kwenye anga lililo samawati, mawingu madogo meupe yakiwa yametanda yanaonekana kwa mbali huku ndege iliyo na madirisha mengi nyeupe imesimama tayari abiria wanaonekana kushuka kutoka kwenye ndege hii.

Kwenye mazingira ya barabara, kuna magari mawili yamesimama, Moja ikiwa katika rangi nyeupe. Basi kubwa linaonekana pia kando yake lenye maandishi ya "cool". Hutumiwa kusafirisha watu kutoka sehemu Moja hadi nyingine.

Vyakula vizuri na vitamu vilivyoandaliwa na kuwekewa kwenye meza vimepakuliwa kwenye sinia tofauti huku kiyoyozi kilicho katika rangi nyeupe likionekana kando yao pia kuna kibao cha kukandia unga wa ngano.

Kwenye mazingira haya ya bahari yapo maji kwa umbali yakiwa na rangi ya samawati, yako na mawimbi makali na povu linaonekana mbele yake. Juu angani ni mawingu meupe kwa meusi.

Kipo kioo cha upande wa kushoto wa gari. Mbele yake ni kibanda kilichojengwa kwa matope na kuekezwa paa la makuti. Ndani yake ni nguo zinauzwa na nje ni viatu kwenye gunia.

Mazingira yaliyo safi na kuvutia yanapendeza zaidi. Nyumba ndogo iliyoekezwa makuti juu na msalaba, imepakwa rangi nyeupe. Miti mirefu aina ya minazi imezunguka mahali apa, na pia kuna flow ya magala.

Maji ya baharini yaonekana kutulia na kuvutia zaidi. Watu huja mahali hapa kuogelea, kuvua samaki, pia kuosha nguo zao na kujifurahisha. Mchanga wa bahari mzuri unaonekana kando yake pia.

Yapo maji yaliyo na rangi ya samawati, kando yake ikiwa ni miti iliyopakwa rangi nyeupe. Yupo mnyama juu yake amekaa kwa jina la nyani.

Kwenye mazingira ya bahari, ufuoni upo mti uliofungwa kamba na mbele yake ikiwa ni jiwe kubwa lililomea mimea juu ya rangi ya kijani na kando yake kabisa ikiwa ni jumba kubwa zuri na miti ya minazi inaonekana.

Kwenye mazingira ya bahari yaliyo na maji ya samawati, wapo watu wawili. Mmoja akiwa anatembea na mwingine ameinama kando ya kikapu. Kwenye maji kunayo boti moja.

Kwenye maeneo iliyo na miti ya kijani kibichi kunao mjengo mkubwa ikiwepo watu kadhaa waliovalia mavazi mekundu na meupe. Wameshikilia matawi ya mnazi.

Nyumba nyingi za magorofa zilizopakwa rangi nyekundu, kuna moja imeandikwa, "Huduma Centre, Lamu". Pia hali ya anga imetulia, mawingu meupe yanaonekana. Kwenye ufuo wa bahari kuna madau yameegeshwa.

Kwenye kusanyiko la watu wengi wanaume kwa wanawake walioinuwa mabango yaliyo na maandishi kama ifuatayo, '"Bandari, Bandari fans we came here to win."

Wakati wa jioni msikiti uliopambwa na kupendeza vizuri, mataa yakiwa yameakishwa ndani yake huku mwangaza ukionekana kupitia madirisha makubwa. Nyaya za umeme zikipita juu yake.

Kwenye barabara iliyojengwa na magalana, kando yake ni nyasi zenye rangi ya kijani na mbele yake ni jumba kubwa lililojengwa kwa ukuta uliopakwa rangi nyeupe na juu likiekezwa paa la makuti.

Mazingira ya ofisini, kwenye kabati kuna file iliyokatika rangi ya samawati huku kuna tarakilishi, watu wawili wakiwa wameketi mmoja akimhudumia mwingine aliyeshikilia karatasi.

Kwenye mazingira ya ofisi, watu waliovalia sare nzuri na za kupendeza. Kuna wanawake wawili, mmoja akiwa amesimama, mwingine ameketi. Pia kuna maandishi yanayosomeka Information desk , Huduma Kenya Service Excellence .

Kwenye maji mengi yaliyo na rangi ya samawati vimo vyombo viwili vinavyotumika kuvukisha binadamu kwa jina feri. Ndani yake wapi watu na magari.

Kwenye kioo, watu wawili wazungu wakiwa wamesimama, mmoja mwanamume na mwengine mwanamke huku wakiwa wanapigana picha. Mbele yao kuna ndege iliyo na bawa nyingi na madirisha mengi imesimama.

Kwenye anga, mawingu yaliyo katika rangi nyeupe yametanda, yanavutia na kupendeza. Dau moja linaonekana kwa mbali ikiwa kwenye maji marefu huku daraja lililozeeka yaonekana karibu na mahali hapa.

Kwenye ofisi kunao watu watatu wawili wakiwa wanawake na mmoja mwanaume. Mwanamke mmoja anatumia tarakilishi na nyuma yake kuko maandishi kama ifuatavyo, "Huduma Kenya."

Ferri mbili zipo kwenye bahari zimesimama kwa ufundi wake. Limepakwa rangi mbili ya samawati na nyeupe hutumiwa kuvushia watu kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine na upelekwa na Nahodha.

Nyumba nzuri iliyojengwa na kupakwa rangi inavutia na kupendeza huku ikiwa na madirisha makubwa yaliyowekwa vioo, kando yake kuna maandishi yanayosomeka, Arabic and Islamic Courses.

Kwenye mkusanyiko wa watu waliovalia mavazi ya kiheshima, yupo mwanaume mmoja mbele aliyoshikilia kitabu cha rangi ya samawati. Na kuangalia mbele wanavyopigwa picha.

Kwenye mazingiria yenye maji mengi yaliyo na rangi ya samawati, zipo feri kadhaa ndani yake zikiwa zimebeba watu na zipo na madirisha mengi kwa ajili ya kuwavukisha.

Kipo kioo cha gari cha upande wa kushoto kinachoonesha mwanaume ndani ya gari na mbele yake ni pikipiki iliyoegemezwa kwenye ukuta wa matofali.

Majiko manne makubwa, mawili yakionekana kwa hali ya wazi zaidi yakiwa yameandikwa kwa maandishi yenye ya rangi ya samawati inayosemeka, Air Dry, hutumiwa kupikia chakula.

Wanaume wawili, wameketi kwenye viti, wameshikia kalamu na karatasi wakiandika. Wamama watatu wanaonekana kwa mbali. Simu yenye cover ya samawati inaonekana karibu nao.

Kundi la watu wakiwa wamesimama na wengine kuketi na mwanamume mmoja amevalia shati ya rangi ya kijani iliyoandikwa kwa maandishi meupe yanayosomeka Kenya Airways. Mwanamke amejifunika bendera ya kenya.

Gari lililo na kichwa cheupe, muundo wa Mercedes, limesimama kando ya barabara likiwa na miguu mingi, limebeba konteina ya rangi ya zambarau, ndani yake hamna dereva.

Magari mawili yamesimama mbele ya hekalu kubwa na la kupendeza kwa jina la Babshon Minarayan Temple, na katika lango kuu kuna watu wawili, wa kwanza amesimama na kuegemeza mkono kwenye ukuta, na wa pili akiwa ameketi.

Jumba la kifahari jeupe, ubavuni mwake kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani. Magari yamegeshwa huku watu wakiwa wanafanya shughuli zao, wengine wakiwa wamesimama na mawingu meupe yakiwa yametanda angani.

Kwenye ufuo wa bahari kunacho kinyumba kilichojengwa na paa ya makuti ikiwa imepakwa rangi nyeupe kando yake kukiwa na minazi na mtu aliyeshikilia ufagio akipanguza uchafu na takataka zilizoletwa na maji.

Kwenye chumba hiki kimejaa washirika waislamu, wakiwa kwenye msikiti wanaabudu. Wengineo wamesimama wengine wakiwa wameketi wanasikiza imamu aliyevalia kofia jeupe na kiti kando yake.

Bango lililotengenezwa kwa chuma likiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe yanayosomeka, Diamonds Water Sports Center, Water Tide Information, Morning, Low Tide, High Tide.

Geti leusi, lililojengwa kwa maridadi, lina baadhi ya maandishi yafuatayo, Hindu Union Shivle Temple Mombasa Nyali Gombesha Mahader.

Kwenye ukumbi kunao watu wengi wakiwa wanashangilia kutokana na michezo inayoendelea mmoja wao akiwa ameinua bango na baadhi ya maandishi yaliyoandikwa juu yake ni, "Khwakhola," na mwingine akiwa amevalia tisheti nyekundu akipuliza vuvuzela.

Barabara nzuri tena kuvutia, hali inaonekana kuwa tulivu huku magari yakiwa yamesimama na kando yake kuna miti mikubwa mirefu ya kijani nyumba zilizojengwa kwa karibu zinaonekana zikiwa karibu.

Runinga kubwa tena nzuri zilizo egemezwa kwenye ukuta moja ikiwa imefunguliwa na nyingine zikiwa zimezimwa, sakafu iliyopangwa tena nzuri na safi. Fridge inayotumiwa kuwekea maji.

Kifaa cha usafiri wa kwenye maji kwa jina meli. Inaelea baharini ndani yake ikiwa imebeba mtu aliyevalia shati nyekundu, na mitungi kadhaa. Nyuma yake kukiwa na kiboti kidogo.

Hekalu kubwa, tena zuri na la kupendeza, kwa jina la Babshamira Temple, watu huja mahali hapa kwa ajili ya kufanya ibada. Liko na madirisha makubwa na milango mikubwa. Pia, kunayo mnara juu yake.

Mandari haya ya bahari yanayovutia. Juu angani kunayo mawingu ya kupendeza. Kando ya ufuo kuna mtu anayetembea kuelekea kwenye uwanja wa kuchezea neti boli.

Maji ya bahari yanaonekana yametulia, huku dau dogo moja linaonekana kwa mbali. Takataka zikiwa zimezagaa kila mahali kwenye mchanga. Mti mrefu mkuu ukiwa umesimamishwa na mti wenye majani.

Kundi kubwa la watu lenye wanaume na wanawake, wakionekana wakiwa na furaha sana, huku wengine wakiwa wamesimama wakishangilia. Mikononi mwao wakiwa wameshika bendera ya taifa la Kenya.

Gari aina ya matatu ikiwa imeegeshwa kwenye mahali kwa kuwekea mafuta imeandikwa kwenye kioo chake, "Nip Bay", hutumiwa kusafirisha watu kutoka mahali pamoja hadi mali kwingine.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi amevalia shati jeupe, akiwa amezungukwa na tarakilishi. Kwenye ukuta kunayo maandishi yameandikwa kwa rangi nyeupe huduma za serikali kwa urahisi na ufanisi.